Mwanamke mmoja anayefurahia akiwa amevalia mavazi meusi ya michezo na miwani ya jua , anakaa ndani ya boti ndogo la kuendesha majini. Ameshika vidole viwili juu kwa ishara ya amani au ushindi . Nyuma yake kuna maji tulivu na miti.

Mwanariadha akiwa katikati la shimo la mchanga lililona alama ya kiatu ,amevaa fulana nyeusi na suruali nyeupe na ameinama upande moja baada ya kutua. Kuna jengo kubwa la uwanja wa michezo nyuma yake, likiwa na viti vya watazamaji. Mandhari inaoyesha shughuli za riadha hasa kuruka mbali.

Bango lenye ujumbe wa kiingereza lina maneno yaliyopangwa kwa wima na kutengeneza neno welcome . Kila herufi kubwa inawakilisha mwanza wa maneno yaliyotumiwa kuelezea sheria au kanuni za chumba.

Mtu ameketi kwenye kiti cha magurudumu huku mkono mmoja ukishika gurudumu. Mkono wa pili umebeba vitabu vitatu vyenye jalada jeupe. Amevaa shati la mistari na suruali ya samawati. Mandhari ya nyuma inaonekana hafifu na yenye mwanga wa ndani.

Mwanariadha wa kuogelea akiwa kwenye maji ya bwawa la kuogelea anashika kingo za bwawa kwa mkono mmoja na ameinua mkono mwingine . Kichwani amevaa kofia nyeupe ya kuogelea , anaonekana kuwa anatoka kwenye maji au anajiandaa kwa kuanza.

Karatasi iliyoandikwa kwa mkono. Kuna maandishi inayoonyesha tarehe, Monday 24th February 2025 . Chini ya tarehe kuna swali lililoandikwa Question: How did Samuel respond when God called him? . Karatasi hio ina mistari ya buluu.

Mlango wa mbao uliona vibao viwili vyeupe vyenye maandishi. Ubao wa juu umeandikwa" chemistry lab" na ule wa chini umeandikwa " biology lab". Unaonekana kama mlango wa maabara ya shule au chuo, unaotoa taarifa ya vyumba vilivyo ndani.

Kitabu cha kiswahili, kilichoandikwa "Nyota ya Kiswahili", kinaonekana juu ya meza nyeupe. Jalada la picha lina watu wawili wakiwa wamepanda farasi. Jalada hilo lina muundo wa rangi nyekundu na kijani. Sehemu ya juu ya picha kuna karatasi nyingine zilizopangwa bila mpangilio.

Sehemu ya chumba, ana uso wa kung'aa ,ulioandikwa maandiko ya rangi ya blue .Ukuta wa kijani unapakana na frame ya kahawia, iliyo na ubao wa matangazo juu . Kwenye kona, kuna ndoo nyekundu iliyoegeshwa karibu na ukuta wa ndani.

Dawati mbili za mbao zilizopangwa mbele ya ukuta. Kila mmoja ikiwa na kiti chake. Dawati hizo zote mbili zinaonyesha dalili za kuchakaa, ukuta wa nyuma wa meza Una mapazia ya rangi nyekundu . Taa kutoka nje inaangazia meza.

Wachezaji wawili wa soka, kila mmoja akitumia magongo ya kutembelea. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya kijani na mwengine jezi nyekundu, wote wakiwa na kaptura nyeupe. Mchezaji mwenye jezi nyekundu anapiga mpira wakati mwengine anajaribu kumfuata. Wako kwenye uwanja wenye udongo mwekundu na nyuma yao kuna ukuta wa matofali na miti.

Mwanariadha amevaa jezi nyekundu yenye maandishi meupe na bendera ndogo ya kitaifa kifuani. Anakimbia kwenye uwanja wa mbio wenye mistari meupe, nyuma yake kuna majengo na miti yenye majani ya kijani , anaonekana mwenye kasi huku mkono moja ikiwa umeinama kifuani.

Onyesho hili linaonyesha wakimbiaji watatu wa kiume katika mbio, wakimbiaji wote watatu wametabasamu na wanaonekana kufurahia, mwanariadha aliye katikati amevaa furana nyekundu yenye maandishi Kenya, na ameinua mikono yake juu, akishangilia.

Kuna jengo refu la ghorofa tatu lililojengwa kwa mawe na kupakwa rangi nyeupe kwenye sehemu kadhaa. Madirisha mengi yamepangwa kwa utaratibu katika kila ghorofa. Mbele ya jengo kuna mimea iliyopandwa na ishara ndogo ya onyo. Mawingu meupe yanaonekana angani yakionyesha kuwa ni mchana.

Huu ni ubao wa kuandikia wenye maandishi na michoro sehemu ya juu inaonyesha alfabeti na herufi kubwa na ndogo pia kuna majina ya miezi ikiwemo Oktoba, Novemba na Disemba.

Wanariadha wanne wakenya wakikimbia wanaume wawili wako mbele mmoja amevalia fulana ya bluu na mwenzake amevaa ya nyekundu, nyuma yao kuna wanawake wawili mmoja amevalia fulana nyekundu yenye maandishi Kenya na mwingine fulana ya sambarau wote wanakimbia kwa kasi.

Kundi la wanawake saba, wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu na wamevaa shati nyekundu za maandishi Kenya. Wote wametabasamu na wamejiweka kwenye duara. Inaonekana ni wachezaji ama washiriki wa timu ya michezo ya walemavu.

Kundi la watu wengi ambao wamevalia mavazi ya michezo, ndani ya jengo linalo onekana kama ukumbi wa mazoezi, watu watano wameketi kwenye viti vya magurudumu, huku wanne wengine wakiwa wamesimama nyuma yao, wanaume wawili kati ya wale walio keti wamevaa glovu za dondi na mavazi ya kinga kichwani, wengine wawili pia wakiwa wamevaa mavazi ya dondi.

Kuna ngazi za gorofa mbili zikiwa na vilima vya chuma, sakafu imetengenezwa kwa vigae, huku kuta zikiwa zimepakwa rangi nyepesi, mwanga wa ndani unaangazia eneo la ngazi ambalo linaonekana kuwa sehemu ya ndani ya jengo au nyumba.

Samani ya mbao ina sehemu iliyopasuka upande wa kushoto. Vipande viwili vimeunganishwa kwa bawaba. Katikati chuma cha miguu kimeinama upande mmoja. Kwenye nyuma kuna viti na rundo la povu la rangi ya waridi.

Mwanamke mwanamichezo ameketi kwenye benchi la mazoezi, akionyesha uchovu au utulivu baada ya kuinua vyuma vizito. Ametazama upande akiwa amevalia fulana nyekundu na suruali nyeusi. Mikononi mwake ana vitambaa maalum vya kuzuia majeraha . Nyuma yake kuna vifaa vya mazoezi ikiwemo chuma kirefu chenye uzito mkubwa.

Njia ya mawe inapitisha katikati ya bustani yenye maua ya rangi tofauti. Kuna nguzo ndefu katikati ya eneo hili. Nyuma, kuna jengo lenye kuta za mawe na madirisha ya rangi ya kijani. Nguzo za msaada zina shikilia sehemu ya juu ya jengo hii.

Ubao mweupe una maandishi ya rangi samawati na mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Chombo kikubwa cha plastiki chenye rangi nyeusi kimesimama nyuma ya alama hio, nyasi za kijani zimeota kwenye sehemu ya mbele. Sehemu ya ardhi inaonekana kuwa na udongo wa rangi ya udhurungi na miti midogo inapatikana mbali upande wa nyuma.

Kuna mchoro wenye rangi ya machungwa, ukiwa na umbo la maua katika. Sehemu ya katikati ina duara la bluu lenye alama za muda na mikono ya saa. Kila kipande cha petali kimechorwa rangi tofauti na maandishi yanayoeleza vipindi vya muda.

Rundo la vitabu vya masomo vimepangwa juu ya meza, vitabu vya juu vina jalada la kijani la bluu na vimeandikwa computer science , vitabu vingine viko chini ya vitabu hivo vya computer science vinaonekana kuwa na rangi ya bluu pia, nyuma yao kuna vitabu vingine vimesimama picha inaonekana kuwa imechukuliwa maktabani au ndani ya darasa.

Chumba kilicho na meza na viti ambavyo vimepangwa kwa safu vikielekea mbele, Chumba hicho kina sakafu ya rangi nyeusi, kwenye Kona ya picha upande wa kushoto, Kuna mlango wa rangi ya nyekundu.

Kuna kabati mbili za vitabu ,kabati la kwanza ambalo ni refu zaidi Lina rangi nyingi, rangi ya kabati hilo ni la kahawia na juu yake kuna sanduku , kabati la pili ambalo ni fulinina rafu chache na linafanana na kabati hilo. Nyuma ya kabati kwenye ukuta kuna picha au bango lililoandikwa.

Kuna meza ndefu iliyopo karibu na dirisha. Juu ya meza hiyo kuna kompyuta tatu, kila mmoja ikiwa na kibodi na kipanya chake. Kompyuta ya kwanza iliyo mbele ina skrini inayoonyesha maandishi. Kompyuta nyingine iliyo nyuma ina skrini tupu na kando yake kuna vichwa vya sauti.

Kitabu cha zamani kimevaliwa na vumbi. Jalada lina picha ya maua ya buluu yenye majani ya kijani. Maneno ya rangi ya samawati na kijani yanaonekana juu yake. Pembeni kuna karatasi nyeupe ikionekana sehemu ya nyuma.

Wanariadha wawili waliochoka sana baada ya kumaliza mbio. Mwanamume mmoja amechuchumaa karibu na mwenzake ambaye amelala chini akionekana kuchoka kabisa. Wote wawili wamevalia mavazi ya michezo. Nyuma yao, kuna ubao wa matokeo wa elektroniki unaoonyesha alama.

Kuna ukuta wa mapokezi wa shirika ukiwa na nembo kubwa na jina la kituo cha kusaidia viziwi . Juu ya ukuta kuna puto za rangi aa bendera ya Kenya zikiwa zimeunganishwa na bendera ndogo . Katikati ya nembo kuna sikio la binadamu linaashiria lengo la shirika hili . Chini ya nembo kuna mmea mdogo kwenye sufuria .

Kundi la wanaume wamepiga picha wakiwa kwenye uwanja wa nyasi bandia. Wamevaa sare zenye alama za bendera ya Kenya. Wengi wao wameshika magongo ya kutembelea. Mipira miwili ya soka iko mbele yao. Uzio wa waya unazunguka eneo la mazoezi.

Ngazi za jengo la ghorofa zilizojengwa kwa mbao na chuma. Ngazi hizo zinanaonekana kupanda juu zikizunguka. Jengo limejengwa kwa mawe na lina korido ndefu. Hali inaonekana kuwa tulivu na inaonyesha muundo wa usanifu wa jengo hilo.

Kuna jengo la ghorofa mbili lenye paa la rangi ya kahawia. Jengo hilo limejengwa kwa matofali. Mbele ya nyumba kuna bustani iliyo katwa vizuri na yenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma ya jengo kuna anga ya buluu.

Kabati la mbao lenye rafu nyingi, ndani ya rafu hizo kuna vitabu vya rangi tofauti tofauti, rangi zinazoonekana ni bulu, nyeusi, na chungwa, sehemu hii inaonekana kuwa chumba ya kuhifadhi vitabu.

Kitabu cha kiingereza kinaonekana, jalada la kitabu ni la rangi ya kijivu na lina michoro ya rangi ya bluu na mimea mingine ya kijani kibichi kuna pia michoro ya kipepeo na ndege , juu ya jalada hilo kuna michoro ,mbalimbali na maandishi juniour english 2 .

Kuna mwanaume ambaye anazungumza kwenye maikrofoni, juu yake kuna bango la mkutano lililoandikwa kwa herufi kubwa kuwezesha na kujishugulisha na watoto wenye ulemavu, pia kuna nembo za mashirika mbalimbali yanayo husika na mkutano huo kama vile UNICEF na KICD.

Wanawake wawili wakikimbia, mmoja akiwa mbele kidogo. Wanawake wote wamevalia mavazi ya michezo na nyuso zao zinaonyesha juhudi. Nyuma yao kuna watu wengine wamekaa kwenye viti wakitazama shindano hilo. Inaonekana kama tukio la michezo, labda mbio au mazoezi.

Jengo la mawe lenye paa la mabati lina milango miwili ya mbao upande wa mbele, nguzo mbili za chuma zimesimama kwenye baraza liloinuliwa, sehumu ya chini imezungukwa na nyasi zenye kijani kibichi mbingu ya samawati isiyo na mawingu inaonekana juu ya paa.

Kuna skrini ya kompyuta, yenye stika ya kijani, iliyoandikwa ujumbe wa tahadhari. Kibao cha vitufe na kipanya viko juu ya meza yenye uso wa rangi nyepesi. Kikombe cheupe kimejaa penseli na kalamu za rangi tofauti. Sehemu ya nyuma, ina mashine ndogo na rundo la karatasi zenye alama za rangi.

Wanariadha wawili, wa kiume na mwanamke mmoja wakiwa wamesimama nje baada ya kumaliza mashindano ya riadha. Mwanamume mmoja mwenye upara amevaa fulana ya rangi ya chungwa na kaptura nyeusi. Ameshika bendera ya Kenya. Mwanamke amevaa fulana ya rangi ya machungwa na kaptura nyeusi na pia yeye ameshika bendera ya Kenya.

Kundi la watu waliovalia sare za nyekundu. Baadhi yao wameketi kwenye viti vya magurudumu huku wengine wakitembea. Wanaume wote wamevaa fulana nyekundu, suruali nyeusi na kofia nyeupe isipokuwa mwanamke mmoja aliye katikati ambaye amevalia gauni ndefu jekundu.

Bango kubwa lililowekwa ukutani lenye sheria na maadili ya shule. Sheria hizo zimeandikwa kwa herufi kubwa na zimetenganishwa kwa rangi tofauti. Baadhi ya sheria ni " we obey the rules," na" we are family ". Mandhari inaonekana kuwa ni ukumbi au korido ya shule.

Kuna maandiko ya herufi za mkono yaliyopangwa kwa mstari majina ya miezi mitatu yamebandikwa pamoja na alama zake, ukuta unaonekana kuwa sehemu ya darasa ya shule kuna maandishi ya tarehe na kazi ya nyumbani upande wa kushoto mistari ya rangi nyekundu na buluu imetumika kutenganisha sehemu za maandiko.

Kundi la wanawake saba wakiwa wameketi katika viti vya magurudumu vya michezo. Wote wamevaa fulana nyekundu zenye neno Kenya mbele yake na suruali nyeusi. Wameketi katika duara na kila mmoja wao anashikana mikono na wengine wakitengeneza mduara wa upendo na mshikamano.

Kundi la watu wakiwa katika gwaride la ufunguzi wa mashindano. Mbele ya kundi hilo, mwanamke mmoja amebeba bendera kubwa. Watu hawa wamevalia mavazi yanayofanana na mila za kitamaduni. Wengine wanatembea kwa miguu na wengine watatu wanakaa kwenye viti vya magurudumu.

Chumba cha masomo chenye viti na meza za mbao, vimepangwa kwa safu, ikiwa na sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia, kwenye upande wa mbele kuna ubao mweupe na dirisha lenye pazia la rangi ya machungwa. Kuta zimepakwa rangi ya kijani hafifu na sehemu ya nyuma kuna vifaa vya kompyuta vilivyo vilivyopangwa mezani.

Kitabu chenye jalada la rangi ya bluu kimewekwa juu ya uso wa meza. Jalada linaonyesha mkono uliovaa glovu ya kinga ukishika kifaa cha kielektroniki. Kuna maandiko yanayoeleza jina la somo na darasa linalohusika. Karatasi na nyaraka zingine zipo chini ya kitabu hicho. Sehemu ya nyuma inaonekana sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia.

Mlingoti mrefu wa bendera umesimama wima katikati ya bustani ndogo. Mlingoti umewekwa kwenye duara ya saruji iliyozungukwa na vichaka vifupi vilivyopogelewa. Nyumaya mlingoti kuna miti yenye majani mengi na umbali, upande wa kulia kuna tanki jeusi la maji na kibao cha maandishi. Anga linaonekana kuwa jeupe.

Eneo la udongo linaonekana limepangwa kwa shughuli za ujenzi. Kuna nyasi chache na mimea midogo katikati ya sehemu ya wazi. Nguzo nyekundu na nyeupe zimesimama wima zikiwa na utepe wa kuzuia kupita. Nyuma yake kuna majengo na miti mirefu yenye majani ya kijani.

Mtu mmoja anasafiri kwa kutumia baiskeli ya rangi ya manjano yenye matairi mapana ,amevaa mavazi ya mchezo pamoja na kofia ya usalama kichwani. Mazingira ya nyuma yanaongesha uoto wa kijani kwenye miti na maua njia anaopitia inaonekana kuwa safi na ya lami ikipita karibu na msitu.

Uwanja wa michezo wenye viti vya kuegea, uwanja huo unaonekana kuwa umeachwa na kuna udongo kuna miti mingine mirefu karibu na eneo hilo, kuna ukuta wa nyuma na mabati yamekusanyika pamoja sehemu hiyo inaonekana kuwa na vifaa vya michezo.

Hili ni darasa lililo na viti na meza zilizopangwa kwa safu zimetengenezwa kwa mbao na chuma. Dirisha refu lenye pau linaonekana upande wa kushoto likiacha mwanga wa jua kuingia ndani. Kwa umbali kuna kompyuta kadhaa zikiwa zimepangwa kwenye meza.

Kompyuta mbili ziko mezani zilizopangwa karibu na kando ya ukuta, kila kompyuta ina screen nyeusi, kibodi na panya. Meza inaonekana kuwa na rangi ya nyeupe, na ukuta nyuma yake una rangi ya kijivu.

Jengo refu la shule lenye madirisha na milango mingi linaonekana kuwa na paa ya bati na ukuta wake umetengenezwa kwa matofali au tope. Kila milango una rangi ya bluu. Mbele ya jengo kuna mimea iliyopangwa vizuri, na nyuma yake kuna uwanja wa nyasi.

Mwanariadha wa kiume akiruka anaonekana kutua kwenye mchanga, amevalia shati nyeusi na kaptura ya kijivu na viatu vya rangi ya kijani kwa nyuma kuna uwanja wa riadha na viti vya watazamaji chini ya picha kuna habari kuhusu mwanariadha huyu.

Mwanaume mmoja amevaa suti ya buluu na tai ya buluu akitoa hotuba mbele ya hadhira, amesimama mbele ya kipasa sauti na anaonekana akiongea kwa ufasaha, nyuma yake, kuna bango kubwa la maneno, lililo na rangi ya manjano, na lina nembo ya tahasia hiyo, mwanamume huyo ameshikilia karatasi mkononi mwake.

Kundi la wanariadha wakiwa wamevalia jaketi cha machungwa na kijani, wamesimama mbele ya bango lenye nembo kubwa. Wote wanashikilia cheki kubwa yenye maandishi mingi yaliyotolewa Kwa Kenya athletics. Mwanariadha mmoja amekaa kwenye kiti cha walemavu akiwa pia amevalia jaketi.

Kitabu cha kiada kinachosoma competence based curriculum grade 2 environmental activities rationalised notes kitabu hicho kina michoro mbalimbali ikiwemo mananasi, kuku, mti na pampu ya maji pia kuna namba ya simu.

Kuna rafu yenye vitabu vingi vilivyopangwa kwa usawa. Sehemu ya juu ina vitabu vyenye rangi ya zambarau na jalada laini. Chini yake kuna vitabu vyenye rangi nyekundu na picha ya michoro ya watu. Jalada la mbele lina maandishi yanayosomeka vizuri. Vitabu vinaonekana kuwa ni vya hadithi.

Bango lenye herufi za alfabeti za kiingereza kuanzia A hadi Z, zikiwa zimeandikwa kwa herufi kubwa na ndogo. Bango linaonekana kuwa limebadikwa kwenye ukuta au mlango na lina mapambo ya picha cartoon juu yake.